Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wakiwa ndani ya chumba cha darasa, katika shule wanayosomea, huku wakiendelea kujadili na kufuatilia maelekezo kutoka kwa mkufunzi wao.

Wanafunzi wenye umri mkubwa wakiwa ndani ya chumba cha darasa katika shule inayotoa elimu ya watu wazima, huku wakifuatilia maelekezo na majifunzo kutoka kwa mwalimu wao.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa ndani ya chumba cha darasa huku wakifuatilia kwa makini mafundisho na maelekezo mbalimbali wanayopewa kutoka kwa mwalimu wao.

Sehemu ya duka, linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za vitabu, ikiwa imewekewa mashelfu yenye rangi nyeupe, huku ndani yake kumepangwa vitabu vya aina mbalimbali, na mteja akiendelea kutizama na kuchagua, kwa ajili ya kununua.

Sehemu ya nje, katika shule ya kufundishia na kulelea watoto wenye umri mdogo, ikiwa imepambwa vizuri vitu vya kuchezea vyenye rangi nyingi za kuvutia na vyuma vya kubembea na pembeni yake kuna vyumba vya madarasa.

Sehemu ya nje katika shule ya kulelea watoto wadogo ikiwa imewekewa vyuma vilivyoning'inizwa viti, ambavyo vinatumika kwa ajili ya kubembea watoto katika shule hiyo.

Sehemu ya chumba cha darasa katika shule ya msingi, ikiwa imepangiliwa vizuri viti pamoja na meza. Mbele kuna ubao wenye rangi nyeusi kwaajili ya kufundishia, na pembeni kuna karatasi inayoonyesha ramani za nchi mbalimbali.

Sehemu ya nje katika eneo la shule ya msingi ikiwa ina nyasi zilizokauka na miti ambayo imefyekewa vizuri, kwa mbele yake kuna vyumba vingi vya madarasa.

Sehemu ya darasa ikiwa imewekewa makabati ukutani yenye uwazi, huku yakitumika kuhifadhia mafali ya wanafunzi, katika shule ya msingi.

Sehemu ya chumba cha darasa, ikiwa imewekewa ubao wa kufundishia, wenye rangi nyeusi. Huku mwalimu akiendelea kufudhisha watoto, kwa kuandika ndani ya shule ya msingi.

wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa ndani ya chumba cha darasa, huku wameketi katika viti na meza wakiendelea kupata maelekezo mbalimbali kutoka kwa mwalimu wao.

Sehemu ya nje ya shule, ikiwa na bustani nzuri na sehemu ya kuegeshea magari. Kwa mbele yake kukiwa na majengo ya ghorofa, yenye vyumba vya madarasa. Huku wanafunzi wakipita pembezoni, mwa barabara ndani ya shule hiyo.

Eneo katika chumba cha kulala kwenye shule ya sekondari ikiwa imepangiliwa vitanda vyenye mtindo mmoja na kutandikwa mashuka ya pinki, huku ikionyesha hali ya ustadi katika mpangilio unaovutia.

Sehemu ya maktaba, ikiwa imewekewa mashelfu ya wazi ambayo yamepangiliwa vitabu vya aina mbalimbali vinavyotumika kwa masomo ya sekondari. Huku mfanyakazi katika maktaba hiyo, akiendelea kupanga vizuri vitabu hivyo.

Sehemu ya nje katika shule ya sekondari ikiwa imewekewa viti vya kukalia, na pembeni kuna miti inayopukutisha majani. Chini kuna uchafu hali inayoonyesha kutokufanyiwa usafi kwa muda mrefu na pembeni kuna vyumba vya madarasa.

Chumba maalumu kinachotumika kama maabara katika shule ya sekondari, kikiwa na meza ambazo zimefungwa mabomba, yanayotumika kwa ajili ya mafunzo kwa vitendo, kwa wanafunzi shuleni hapo.

Sehemu ya chumba maalumu kinachotumika kwaajili ya kulia wanafunzi wa shule ya sekondari kikiwa kimewekewa meza ndefu na pembeni kuna mabomba ya kunawia, huku uchafu ukiwa juu ya meza hizo.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wakiwa wamevalia mavazi ya sare huku kila mmoja akiwa ameketi kwenye meza na kiti chake, akiendelea na kufanya mitihani, ndani ya chumba cha darasa katika shule hiyo.

Chumba maalum cha darasa kilichowekewa viti virefu pamoja na meza zilizofungwa mabomba zinazotumika kwa majifunzo ya sayansi kwa wanafunzi wa sekondari katika eneo la shule.

Sehemu ya chumba, palipopangwa vitanda maalumu kwa ajili ya kulalia wanafunzi, vyenye sehemu mbili juu na chini. Na katikati yake kukiwa na meza na viti, vinavyotumika kwa ajili ya kujisomea, katika shule ya sekondari.

Wanafunzi wa chuo wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa chenye vifaa maalumu vya kufundishia, wakifuatilia maelekezo na mafundisho mbalimbali kutoka kwa mwalimu wao ndani ya chuo hicho.

Wanafunzi wa chuo, wakiwa ndani ya chumba cha darasa, huku kila mmoja ameketi katika kiti na meza yake chenye kompyuta, wakiendelea kufuatilia kwa makini maelekezo wanayopewa kutoka kwa mwalimu wao.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi huku wakifuatilia kwa umakini maelekezo mbalimbali na mafundisho wanayopewa kutoka kwa mwalimu wao aliyesimama mbele ya darasa.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika chumba cha darasa, huku kila mmoja ameketi kwenye kiti chake, wakiendelea kufuatilia mafundisho pamoja na maelekezo kutoka kwa mwalimu wao ambaye amesimama mbele ya darasa.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika chumba cha darasa, huku wameketi kwenye viti pamoja na meza zao, wakiendelea kufuatilia kwa makini mafundisho mbalimbali na majifunzo, wanayopewa kutoka kwa mwalimu wao.

Wanafunzi wa chuo, wakiwa wamevalia barakoa ndani ya chumba cha darasa, huku wakiendelea kufuatilia maelekezo na mafundisho mbalimbali kutoka kwa mwalimu wao, aliyesimama mbele ya darasa.

Wanafunzi wa chuo wakiwa ndani ya chumba cha darasa huku kila mmoja ameketi katika kiti, wakifuatilia kwa makini maelekezo mbalimbali wanayopewa kutoka kwa mwalimu wao.

Wanafunzi wa chuo, wakiwa ndani ya chumba cha darasa huku wakiendelea kumfuatilia na kumsikiliza kwa makini mwalimu wao, wakiwa wanatumia kopyuta mpakato, kwa ajili ya kurahisisha masomo yao.

Wanafunzi wa chuo wakiwa ndani ya darasa wakiendelea kufuatilia mafunzo mbalimbali yanayotolewa na mwalimu wao kwa njia ya picha ndani ya chuo hicho.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wamevalia mavazi maalumu yaitwayo majoho huku wakirusha kofia zao juu, ikiwa ni ishara ya kumaliza elimu yao ya chuo.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi wakiwa wamevalia mavazi maalumu yenye rangi ya bluu, huku wakifualia kwa makini mafunzo na maelekezo mbalimbali, wanayo pewa kutoka kwawalimu wao mwenye asili ya kizungu alievalia vazi jeupe.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi, wakiwa ndani ya chumba cha darasa kilichofungwa kifaa maalum kwa ajili ya kujifunzia, wakiendelea kutengeneza kifaa cha simu.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi wakiwa ndani ya chumba cha darasa, kilichoekewa vifaa maalumu vya kujifunzia, wakiendelea na majifunzo yao ndani ya darasa hilo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wamevalia mavazi maalumu ndani ya chumba cha darasa, huku kila mmoja akiwa ameketi katika meza yake yenye kompyuta akiendelea na masomo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya chumba cha darasa, huku kila mmoja akiendelea kufuatilia masomo yake na mkufunzi wao akiwasimamia.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya chumba cha darasa kilichowekewa vifaa vinavyotumia umeme, huku wakiendelea na kujifunza kwa vitendo jinsi ya kutengeneza vifaa hivyo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wamevalia mavazi maalumu, ndani ya chumba cha darasa, huku kila mmoja akiwa ameketi na kuendelea kujifunza na kutengeneza vifaa hivyo.

Wamafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa ndani ya chumba cha darasa kilichowekewa kompyuta kwa ajili ya majifunzo. Wakiendelea kufuatilia maelekezo mbalimbali, wanayopewa kutoka kwa mwalimu wao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wamevalia mavazi maalumu ndani ya chumba cha darasa wakiendelea na mitihani yao, na pembeni kukiwa na kompyuta zinazotumika katika masomo yao na mwalimu wa chuo hicho akiwasimamia kwa makini.

Wanafunzi wa chuo cha VETA, wakiwa wamevalia mavazi maalumu kwa ajili ya majifunzo mbalimbali, huku wakifuatilia kwa makini maelekezo wanayopewa na mwalimu wao, ndani ya chumba cha darasa katika chuo hicho.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wameketi kila mmoja katika kiti chake, wakiendelea na mafunzo yakutengeneza vifaa vinavyotumia umeme katika chumba cha darasa ndani ya chuo chao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wamevalia mavazi maalum ya sare huku wakifuatilia kwa makini maelekezo mbalimbali yanayotolewa na mwalimu wao katika kutengeneza kifaa.